Watu wawili waliovaa kaptula na vesti za rangi tofauti mmoja akiwa mbele akiingia mikono juu mwingine anaonyesha mkono kumshika wanaonekana kuwa wanariadha wanaoshiriki mashindano tofauti.

Viti vya darasani vimepangwa ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae. Kila kiti kina sehemu ya kuandikia upande wa kulia na sehemu ya chini kwa ajili ya kuhifadhi vitabu. Muundo wa viti ni wa mbao na chuma na vinaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunzia.

Mwendesha baiskeli ,aliyevaa vazi ya michezo na kofia ya kinga, anaendesha baiskeli ya rangi ya manjano hafifu kwenye barabara safi . Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka ya kijani kibichi , kuashiria mazingira safi na utulivu .

Kikundi cha watu wanaketi kwenye viti vya magurudumu, wakiwa na mavazi sawa ya rangi nyekundu. Wanatabasamu na kuonyesha umoja huku wakitafakari au kujadili jambo fulani. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na kisasa na yanatoa hisia za nguvu na mshikamano.

Ukuta mweupe mpya wa jengo umeandikwa Kenya society for the deaf children ,kwa maandishi ya rangi tofauti. Pembeni kuna bendera za Kenya, zilizobambwa kwa puto za blue , nyeupe na kijani. Pia kuna kibao cha dhahabu kinachoonyesha uzinduzi cha kituo cha usikivu kinacho DEH hearing center .

Darasa lenye sakafu ya rangi nyekundu limejaa madawati ya mbao na viti vya mbao na chuma. Karatasi za mitihani zimepangwa juu ya dawati. Pazia za waridi zinaning'inia dirishani, na ukutani Kuna mabango na michoro ya kielimu.

Jalada la kitabu cha masomo ya mazingira kwa darasa la pili juu yake kuna maandishi competency based curriculum na kichwa environmental activities rationalised notes . Jalada lina picha ya vifaa na vitu vya mazingira kama mswaki , ndoo, uti , miti pampu ya maji na mimea, kimeandikwa kuwa kimeandaliwa na Vintex soft copy publishers .

Skrini ya kompyuta aina ya Dell ikiwa juu ya meza ya mbao, chini ya skrini kuna kibodi nyeusi, na nyaya zimeunganishwa kuelekea chini ya meza. Ukuta wa nyuma una alama za unyevu au rangi iliyofifia, mazingira yanaashiria sehemu la kazi au darasa lenye vifaa vya kiteknolojia.

Chumba kirefu cha gorofa kilicho na ngazi ya kupanda, mazingira ya kijani kibichi, maua yamemea yakiwa ya rangi ya kijani kibichi na manjano kinaonekana kuwa chumba ambapo watu wanaishi na kudumu.

Kurasa mbili za kitabu cha kiingereza kwa wanafunzi kila ukurasa una maandishi, michoro ya watu wakifanya shughuli mbalimbali na kichwa cha habari juu kama Mr Nobody na be courteous at the table . Michoro hii inaonyesha matukio kama mtoto akisaidiwa, watu mezani wakila na vifaa vya nyumbani.

Chumba kikubwa cha ndani chenye sakafu ya rangi ya udongo, meza na vitu vyeupe vya plastiki vimepangwa upande wa pili wa chumba likionekana kuwa tayari kwa tukio au kikao , ukutani kuna kisanduku chekundu huenda ni cha dharura na dirisha kubwa uingiza mwanga wa mchana.

Watu watatu, wawili wakiwa wamebeba mikongojo ya kutembelea, viti vilivyopangwa vya kijani kibichi na rangi ya nyekundu. Hapa panaonekana sehemu ya uwanja ambapo labda walemavu wanashiriki katika michezo tofauti.

Mwanariadha mwenye kilemba cha kijani mwenye macho anakimbia akiwa ameshika mkono wa mwenzake ambaye anaangalia mbele kwa makini. Wote wamevaa jezi ya mashindano ya Rio 2006 na wanaonekana kwenye mbio za riadha wasiiona wakikimbia kwa ushirikiano wa karibu.

NI jengo la ghorofa moja lenye kuta za mawe na paa la rangi nyekundu iliyotengenezwa kwa vigae. Kuna mlango wa mbao uliofungwa upande wa kulia na mwingine wa wazi katikati , dirisha lenye grili ya kijani ipo upande wa kushoto, sakafu ya mbele imesakafiwa na kuna nyasi safi zenye rangi ya kijani mbele ya jengo.

Jengo refu la shule lenye milango ya buluu na paa la bati limesimama mbele ya uwanja wa nyasi, mbele ya ukuta kuna maua yaliyopangwa kwa mistari yakitenganisha jengo na uwanja waanzi wa kuchezea.

Uwanja uliyo na nyasi ya kijani kibichi na mti, kando mna maua yaliyopangwa katika safu yakielekea katika chumba kilicho katika mstari, inaoneka kuwa sehemu ya shule ambao wanafunzi huenda kusoma.

Orodha ya siku saba za juma. Zilizochapishwa ukutani kwa maandishi ya kiingereza. Kila siku ikiwa na mduara wa rangi tofauti. Alama maalum kama jua, kipepeo au mauwa. Juu yake kuna kichwa days of the week . Bango linaonekana kwa sehemu ya darasa la shule ya awali au msingi.

Njia nyembamba ya mawe inayopita katikati ya bustani yenye maua ya kijani na manjano ikielekea kwenye mlingoti wa bendera. Nyuma ya mlingoti kuna jengo la ghorofa moja lenye milango ya mbao na madirisha ya vioo vyenye grili za kijani. Upande wa kushoto kuna pipa jekundu la taka ikiwa karibu na ukuta wa jengo. Mazingira ni safi na ni nadhifu.

Pango la shule lenye maandishi, hapa tunatii sheria, tunafanya kazi kwa pamoja, tunaeshimiana na kufuata maagizo, na ndoto kubwa tunashinda kwa afya tunawatii walimu, na tuna thathmini muda , tunasema maneno ya heshima kama tafadhali , Asante na kwa pole na mungu akubariki. Hatukati tamaa sisi ni familia.

Kurasa ya kitabu cha Kiswahili inaelezea matumizi ya viwakilishi ikienda hivi, picha zinaonyesha mwanaume ameshika kitabu na mvulana aliyevaa kaptura na shati ya manjano akiwa na kiatu mkononi. Kila picha inaandamana na sentensi kama vile hiki ni kiatu au hivi ni viatu.

Wachezaji wawili wa soka waliopoteza mguu mmoja wakicheza uwanjani kwa kutumia magongo. Mchezaji wa jezi ya kijani na njano ameruka hewani akijaribu kupiga mpira kwa mguu wake. Mwenzake aliyevalia rangi ya chungwa anatazama tukio hilo kwa makini. Wengine wapo nyuma wakifuatilia mchezo. Mazingira ya mchezo ni ya mchana na kuna majengo ya paa, ikundu, na miti kwa nyuma.

Mtu aliyeketi kwenye kiti mwendo akiwa amevaa shati la mstari na suruali la bluu. Amebeba vitabu kadhaa mkononi mwake sehemu ya ndani ya jengo inayoonekana nyuma yake ikionyesha mazingira tulivu ya kusomea au kufanya kazi.

Kitabu chenye jalada la rangi la samawati kina jina Health, safety and manners reader two . Picha za watoto watatu wakicheka kwa kuwasiliana ziko kwenye jalada hilo ikionyesha kuwa ni kita bu cha elimu ya afya , usalama na tabia kwa watoto.

Wanariadha wa Kenya wakiwa kwenye gwaride la ufunguzi wamashindano ya kimataifa. Wakiwa wamevalia mavazi mekundu ya kitamaduni na fulana za rangi ya kitaifa. Baadhi yao wako kwenye viti vya magurudumu, wakisukumwa na wenzao waliovala suti. Bendera ya Kenya inapeperushwa juu, mbele ya umati mkubwa na watazamaji na taa za uwanjani. Nyuma kuna screen kubwa inayoonyesha jina la nchi.

Mwanamke mwenye vazi la mchezo yuko majini, ameegemea ukingoni, mkono mmoja juu umeshika beseni la chuma, anaonekana mwenye ari baada ya kushiriki kwenye mashindano ya kuogelea.

Mashindano ya riadha ambapo mwanariadha wa Kenya mwenye matatizo ya kuona anakimbia akiongozwa na mwelekezi wake, wote wawili wamevalia mavazi ya michezo yenye majina na nambari huku mwelekezi akiwa ameshika mkono mwanariadha kwa karibu, mandhari ya uwanja imejaa watazamaji ikiashiria tukio la kimataifa hii inaonyesha ushirikiano, jasiri na nguvu ya kushinda vikwazo kupitia michezo.

Kikapu cha kawia kimejaa karatasi nyingi za rangi kama samawi, njano, sambarau na nyeupe. Vifaa hivi vya sanaa au ufundishaji vimehifadhiwa pembezoni mwa darasa karibu na ukuta wenye mapambo ya rangi.

Dawati la ofisi lenye vifaa vya kompyuta , iliyobandikwa karatasi ikisema internet facility is strictly for educational purposes only pembeni kuna CPU , kibodi, panya, daftari , kalamu ndani ya kikombe . Waya nyingi zimeonekana zikiwa zimeunganishwa kwenye vifaa.

Rafu zilizopangwa mafaili ndani yake, na kando kuna kiti. Huku kunaonekana kuwa sehemu ya darasa ambao wanafunzi huweka vitu vyao vya kusoma hasa karatasi za mtihani.

Kompyuta mbili za mezani aina ya Dell. Kila mmoja ikiwa na kibodi na panya. Zimewekwa juu ya meza nyeupe yenye vitambaa vya rangi. Hii huenda ni sehemu ya mafunzo au kazi ya ofisini.

Kundi la watu wakiwa karibu na boti kwenye maji ya kina kifupi, pembeni mwa msitu wa mikoko, mmoja ameketi kwenye boti akiwa amevaa fulana ilio andikwa Kenya, akiwa na vifaa vya usaidizii, mmoja amevaa vazi la kuogelea, akishkilia usukani wa boti, tukio linaonyesha shuguli ya michezoya, maji, au mafunzo ya baralowing .

Rafu ya mbao yenye sehemu nyingi za mraba, ikitumika kuhifadhi mafaili ya plastiki ya rangi tofauti kama blue , nyeusi, manjano na machungwa, kila sehemu ina nambari iliyochorwa kwa kalamu na baadhi ya mafaili yameandikwa majina, rafu ipo juu ya sakafu ya rangi nyekundu ya udongo wa terazo au saruji mazingira yanaonyesha kuwa ni ofisi au darasa.

Mwanaume, aliyevaa suti na maua kifua upande wa kushoto. Akitoa hotuba kwenye mebali ya mbao. Nyuma yake kuna bango la mkutano wa KISE, lenye mandishi yanayohusu, uweshaji wa watoto wenye mle, ulemavu. Bango lina nembo ya mashiriki mbalimbali kama, UNICEF, mengine ya afya na elimu maalum. Mazingira yanaonyesha, hafla rasmi ya elimu au maendeleo ya kijamii.

Kompyuta kadhaa za mezani zimepangwa kwa mistari ndani ya darasa au maabara ya mafunzo, kila kompyuta inaonyesha skrini, kibodi na kipanya, huku kuta za nyuma zikiwa na alama za uchakavu, viti vya plastiki vimeekwa kwa ajili ya watumiaji.

Sehemu ya ndani iliyo na mlango, ufagio na kifaa cha kuekea uchafu, ukuta umeandikwa na kalamu ya samawati, hii inaonekana kuwa ni darasa ambapo mwanafunzi hufunzwa.

Wanariadha wawili kwenye uwanja wa mbio. Mmoja amelala chini akiwa amechoka, huku mwenzake akiwa amempiga magoti, karibu naye akimshika bega. Wamevaa mavazi ya mashindano ya rangi tofauti. Mmoja mwenye fulana ya chungwa, mwingine nyekundu. Mandhari ya nyuma kuna kibao kikubwa, cha muda chenye nembo ya Omega na maandishi ya njano, yanayoonyesha matokeo ya mbio.

Mwanamichezo mwenye ulemavu ameketi kwenye mashua maalum ya kupiga makasia kwenye maji ya kina kifupi. Kando yake kuna kiti cha magurudumu na nyuma kuna miti ya mikoko akiwa amevaa shati jekundu lenye maandishi ya Kenya. Anaonyesha ari na uthabiti.

Mkoso ndefu ya taa imesimama katikati ya mti ya kijani kwenye manthari ya siri, ikiinuka kuelekea angani yenye mawingu meupe yanayo penyeza na mwangaza wa jua kwenye anga la samawati.